Transfoma ya umeme iliyowekwa kwenye nguzo mbili, zikiwa zimeunganishwa na nyaya. Chini yake kuna miti michache na mawingu yametanda angani. Kuna ilani mbili inayoashiria hatari.

Kituo cha umeme cha joto hathi cha Olkara nchini Kenya, Kipo katika tia mandhari ya kijani kibichi yenye milima na mabarabara inazopita karibu huku moshi likitoka kwenye majengo ya kitu hicho.

Kituo kidogo cha kusambaza umeme ambapo kuna miundo mingi ya chuma, nguzo, na nyaya za umeme zinapopita juu zikionyesha eneo la viwanda au la mishati.

Kundi la watu wakicheza densi ya kitamaduni au wakifanya tamasha ya kitamaduni ndani ya ukumbi mkubwa wenye sakagu ta mbao. Watu hao wamevaa mavazi meupe, na meupe njano. Nyuma yao kuna watazamaji wengi walioketi kwenye viti vya kijani kibichi.

Eneo lenye changamoto za uhifadhi wa mazingira, ambapo kuna uchafu na maji machafu yaliyotuama labda kutoka kwenye mfumo wa maji taka, au takataka uliojaa na pia kuna wanafunzi wakiwa katika sare zao za shule, huku mandhari ya nyuma yakionyesha makazi ya watu.

Bomba kubwa la maji likivuka juu ya mto likiwa limeunganishwa na viunganishi. Eneo linalozunguka bomba lina mimea mingi ya kijani kibichi na ardhi yenye matope kando ya mkondo wa maji. Kwa mbali kuna majengo na miti.

Mkusanyiko mkubwa wa taka hasa plastiki zilizorundikana katika eneo wazi zikionyesha changamoto kubwa katika uhifadhi wa mazingira na usimamizi wa rasilimali.

Watu watatu, wakicheza au wakifanya tamasha wakiwa wamevalia mavazi ya kitamaduni. Wana ngoma, huku vichwani vyao wamevalia kofia ya manyoya, wakiwa ndani ya ukumbi au jukwaa.

Mto wenye uchafu mwingi na takataka zilizotapakaa kando, kando na ndani ya maji. Nyuma kuna jengo kubwa na magari meupe barabarani. Mazingira yanaonekana kuchafuliwa.

Mbuni amekaa kwenye kiota cha mayai katikati ya nyasi ndefu labda katika hifadhi ya kitaifa ya Nairobi. Ndege huyu anataga au kutahamia mayai yake ambayo yamezunguka kiota chake. Mandhari ya nyuma yanaashiria sehemu kubwa ya nyika iliyo wazi.

Watu watatu wakiwa nje kwenye mlima na mandhari ya ukungo nyuma yao. Mwanaume mmoja amesimama aki angalia mbali , amevaa kofia na shati la samawati, mwanamke ame inama kidogo akionyesha uchovu au wanapumzika. Amevaa kofia yenye kurundu na nguo za mazoezi. Mwanaume mwingine amesimama upande wa kulia amevaa shati la samawati na begi mgogoni.

Mti mwenye mwavuli wa miba ukiwa umesimama peke yake katikati ya eneo la wazi lenye nyasi chini ya anga la samawati lenye mawingu meupe. Mandhari yakiwa kama Savanna au eneo la wazi lenye mimea michache.

Mjusi wa agama anayejulikana kwa rangi zake angavu. Ana kichwa cha rangi ya chungwa na mwili wake ukiwa wa samawati. Hupatikana sana, sana Afrika Mashariki.

Eneo la makazi duni lenye uchafu mwingi ,kuna maji taka yaliyosimama kando ya milima ya takataka ,kuashiria kwamba kuna uchafuzi wa mazingira. Nyuma yake Kuna majengo yaliyojengwa kwa udongo, pia Kuna wanyama ikiwemo nguruwe, wakizurura karibu na takataka.

Mtu anamlisha ndovu mdogo maziwa kwa chupa. Kunao wengine wadogo nyuma yake na mandhari ina miti isiyo na majani na anga ya samawati lenye mawingu katika kituo cha kulea ndovu yatima.

Simba ndume mwenye manyoya mengi ya rangi ya kahawia nyekundu, akiwa ametulia, na sehemu ya miguu yake ya mbele inaonekana wazi. Kuna kivuli upande wa kushoto na nyuma kuna ua au uzio unaoonekana kidogo.

Mto au mkondo wa maji ulichafuliwa ukipita katikati ya ardhi yenye udongo na mimea. Upande wa kushoto kuna udongo wazi na mimea michache huku upande wa kulia ukiwa na mimea mingi. Kwa mbali majengo yanaonekana yakionyesha uwepo wa makaazi au miundombinu ya mijini karibu mto huo.

Simba jike amelala chini katika eneo la wazi, huku kukiwa na mandhari ya jiji kando yake kwa umbali. Simba huyu amekaa ametulia akitazama mbele.

Mandari ya barabara yenye shughuli nyingi ikiangazia usafiri wa uma nchini Kenya. Kuna matatu lililoandikwa viteran likiwa limefungwa mlango wake likionyesha shughuli za kawaida za kupakia au kushusha abiria. Kuna gari nyingine ya usafiri wa uma labda matatu nyingine likiwa na mapambo ya rangi mbili.

Njia ya reli ikiwa imenyooka mbele na watu wachache wakitembea karibu na kingo za upande wa kushoto wa reli kuna majengo yenye paa nyekundu na barabara nyingi, magari yaliyobaki upande wa kulia.

Basi la rangi ya zambarau lililosimama barabarani na watu kadhaa wako karibu nalo, wengine wakiwa wanapanda au kushuka kwenye basi. Kuna magari mengine na miti kwa nyuma.

Handaki la barabara au daraja la chini lenye kuta za rangi ya manjano na ukuta wa juu wenye rangi ya kijani kibichi. Kuna watu wawili wakitembea karibu na handaki hilo. Mmoja yuko karibu pale lango la handaki upande wa kushoto.

Basi la abiria ambalo linajulikana kama matatu nchini Kenya likiwa limepaki barabarani. Mtu mmoja ambaye ni makanga au mhudumu wa basi amesimama karibu na mlango wa basi hilo.

Basi ya rangi ya samawati likiwa limeegeshwa barabarani na abiria wanapanda au kushuka. Kuna watu kataa wamesimama karibu na basi hilo maandari yakiwa ya mjini huku kuna miti ulioko karibu na stage ya basi hilo.

Gari la usafiri wa umma maarufu kama matatu nchini Kenya. Kuna mtu amesimama kwenye lango. Mandhari yanaashiria kuwa ni mjini. Pia kuna magari mengine.

Mandhari ya barabara yenye majengo. Matatu ya abiria na watu. Pia magari mbali mbali na maandishi. Kuna mabango ya biashara kwenye majengo, ikiwemo Safaricom.

Mtu amesimama katikati ya umati wa watu akishikilia bango lenye nambari nne na orodha ya maeneo mbalimbali. Watu wengine wanaonekana wamesimama au wanatembea karibu naye.

Mandhari ya barabara yenye shughuli nyingi. Kuna magari kadhaa likiwemo teksi yakiashiria usafiri wa umma. Pia kuna majengo na watu wanaotembea au kusimama karibu na barabara yakiashiria kuwa eneo hili ni mjini.

Barabara yenye shughuli nyingi, ikiwa na magari mengi yakitembea pande zote mbili. Katikati kuna sehemu iliyotenganisha njia. Majengo yanaonekana kando na anga ni wazi.

Barabara kuu yenye magari yakisafiri pande zote mbili. Kuna uzio wa chuma wenye mimea ya kijani katikati ya barabara na daraja la waenda kwa miguu ikiwa mbele kidogo. Anga lina mawingu na kuna miti na majengo machache upande wa kulia na kushoto.

Barabara yenye msongamano wa magari ikiwemo pikipiki na basi yakiwa katika trafiki imesimama au inasonga polepole kando ya barabara kuna majengo marefu yakiashiria mandhari ya mjini.

Barabara yenye magari yanayosafiri. Kuna daraja la waenda kwa miguu juu ya barabara. Miti pia ikiwa kando kando. Kuna mistari mingi ya barabarani.

Matatu yenye rangi ya samawati ambayo ni chombo cha usafiri wa umma nchini kenya. Imepambwa kwa michoro na maandishi mbalimbali. Kuna watu kadhaa wamesimama karibu nalo, wengine wakiwa wamevalia nguo za kawaida.

Treni iliyo simama kwenye reli ikionekana kupitia uzio wa waya. Mbele yake kuna watu wa chache na kando yake kuna miti mikavu na majengo pamoja na kichaka ya kijani.

Mfumo wa mabomba makubwa na vali ambazo ni sehemu ya mfumo wa kusafisha maji taka au mchakato wa viwandani. Mabomba mengine yanazama ndani ya maji au kioevu kingine na zinakutu au uchafu.

Mabomba kadhaa makubwa ya chuma yaliyotumiwa yenye kutu yakiwa yametupwa chini kwenye eneo lenye nyasi au majani mengi, mabomba haya yanaonyesha kua ya zamani na yanaonyesha dalili za kuvaa na kutu.

Sehemu iliyojaa takataka hasa za plastiki kwa wingi. Nyuma yake kwa umbali, kuna majengo ambayo ni makaazi ya binadamu. Katikati kuna nyasi na mimea mingine ya rangi ya kijani.

Mito ya maji na bomba karibu na ukuta wa mabati kukiwa na mimea na udongo karibu nayo na pia kuna jiwe kubwa lililowekwa karibu nalo ili kuzuia kutokana na uharibifu.

Rundo la mabomba meusi marefu yaliyolala chini karibu na eneo lenye mimea au shamba la kijani. Hutumika katika miradi ya maji au umwangiliaji katika mashamba ili kusaidia mimea kukua kwa urahisi.

Mabomba ya kijani kibichi ya maji yaliolala chini, karibu na ukuta mwekundu. Mabomba yanaonekana yameunganishwa, na yana viunganishi mbalimbali. Sakafu yakiwa na rangi ya kahawia, iliokoza.

Kiunganishi cha bomba la maji chenye valvu katikati ikiunganisha mabomba mawili meusi yenye viunganishi vya samawati. Ina mpini wa rangi ya dhahabu au manjano. Viko juu ya uso unaofanana na mbao na mimea ya kijani nyuma na mbele.